Sufuria ya kupigia ikiwa juu ya jiko la gesi. Ndani ya sufuria hii kuna chakula ambacho ni samaki aliye na mchuzi mzito wenye rangi ya kahawia na juu yake kukatwa vipande vidogo vidogo vya pilipili hoho.

Mabuyu yamepakiwa katika vyombo vya plastiki. Vyombo hivi vya plastiki vinatumiwa katika usafirishaji au uuzaji wa mabuyu haya. Mabuyu haya yako katika rangi mbili; moja ya kijani na mengine mekundu.

Vitafunio vinavyotambulikana kwa jina la mitai vinavyopikwa na kupakwa sukari kwa juu vipo katika sahani nyeupe tayari kupakuliwa kwa kuliwa au kuuzwa.